Ni nyumba la kifahari yenye muundo wa kisasa ina paa la kuvutia, madirisha makubwa ya vioo na rangi tulivu inayong'aa kwa usafi. Nyumba hiyo imezungukwa na mazingira ya kijani kibichi uku nyasi zilizokatwa vizuri zikienea hadi mbali. Mandhari inaonekana safi na ya utulivu ikiashiria maisha ya utulivu na starehe ya hali ya juu. Hii ni nyumba ya ndoto iliyo katikati ya maumbile ya kuvutia.

Mwanaume mwenye mguu mmoja anaendesha baiskeli kwa ustadi mkubwa, akiwa amevalia mavazi rasmi ya waendeshaji baiskeli, rinda la kuvaa na kofia ya usalama. Anaonekana mwenye nguvu, ujasiri na ari ya kuendelea licha ya changamoto ya kimwili. Mwendo wake ni dhabiti akionyesha kuwa ulemavu sio mwisho wa ndoto. Hii ni taswira ya motisha na ushindi dhidi ya vizingiti vya maisha.

Shule ya ghorofa inaonekana ikiwa safi na yenye mpangilio mzuri. Majengo yake ni ya kisasa na mazingira yamepambwa kwa miti na nyasi zilizokatwa vizuri. Nje kidogo ya jengo kuna ubao uliosimama wima kwenye maandishi visitors please pass through the office .Ujumbe huo unaonyesha utaratibu na nidhamu ya shule hiyo. Mandhari inaonyesha mazingira tulivu ya kijifunzia na shule hiyo inavutia kwa sura yake ya kisasa.

Ni mlango ya mbao. Mlango huo umeandikwa kwa maandishi makubwa No exit for student . NI tahadhari ya wazi inayokataza wanafunzi kupita au kutoka kupitia mlango huo. Ni sehemu ya kudumisha usalama na nidhamu katika mazingira ya shule.

Ofisi tulivu yenye kompyuta aina ya Doll imepangwa kwa utaratibu. Kompyuta imewekwa juu ya meza ya ofisini ikiwa na keyboard na mouse .nyuma ya kompyuta kuna maandishi yaliyobandikwa yanayosomeka internet facilities strictly for education purposes, yakikumbushawatumiaji kuwa huduma ya internet inapaswa kutumika kwa malengo ya kielimu pekee. Mazingira yanaonyesha nidhamu na matumizi ya teknolojia kwa uwajibikaji.

Mike Sonko ameketi pamoja na watu wenye ulemavu walioko kwenye vita vya magurudumu wakiwa wamevaa glavu za dondi mikononi. Pembeni yao wamesimama makocha wao wakitoa hamasa na msaada hii ni ishara ya kuonyesha walemavu katika mchezo na katika usawa katika jamii.

Waendeshaji baiskeli wawili wa Kenya wanaonekana wakipanda baiskeli moja kwa pamoja. Moja anaketi mbele na kushuka ufukani huku mwenzake akiwa nyuma na pia anashika usukani. Wamevalia mavazi ya michezo na wanaonekana wakishirikiana kwa karibu. Huenda ni kwa mazoezi au wanaelekea sehemu fulani kwa ajili ya tukio maalum. Ushirikiano wao unaonyesha umoja na bidii ya pamoja.

Picha inaonyesha mwana michezo Asia Sururu Mohamed, raia wa Kenya aliyezaliwa tarehe ishirini na tano Aprili mwaka elfu kumi na tisa tisini na mbili mjini Mombasa. Anajulikana katika michezo ya pararowing hasa kwenye tukio la Single stars. Asia ni mlemavu wa miguu yote miwili lakini anaendelea kuipeperusha bendera ya Kenya kwa ujasiri na nguvu. Wasifu wake unaakisi, ushupavu na moyo wa kupambana kupitia mchezo wa walemavu duniani.

Tunaona vitabu vingi vya longhorn computer science darasa la seven vikiwa vimepangwa juu ya meza kubwa. Vitabu hivyo vina jalada la kisasa na maandishi makubwa ya mada. Mandhari ya nyuma inaonyesha maabara ya komputa yenye viti, meza za kazi na baadhi ya vifaa vya teknologia. Vitabu hivyo vinaonekana vikitumika kwa ajili ya somo au maandalizi ya darasa lililoonyesha mazingira ya kujifunza lililojengwa kwa ajili ya elimu ya kidijitali.

Kundi la vijana wenye ulemavu wa mguu moja wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa wachezaji saba, wamevalia jezi rasmi za Harambee Stars zenye rangi za kitaifa nyekundu. Wengi hao wanatumia mikongoji ya kuchezea huku wakikimbia kupiga pasi na kushangilia kwa kasi ya ajabu. Mchezo unaendelea kwa nguvu na ushikamano ukionyesha vipaji vya hali ya juu na moyo wa uzalendo, licha ya changamoto zao za kimwili. Ni picha ya ushindi wa ari na matumaini kupitia mchezo.

Kituokipya cha KSDC Kenya Society For Deaf Children kikotayari kwa uzinduzi. Bendera ya Kenya imisimika kwa heshima, pamoja na utepe wa taifa unaosubiri kukatwa. Mbele ya jengo kuna bango la dhahabu lililoandikwa Hearing Center, opened by Mr. Harry K. Kimtai, CBS Principal Secretary, State Department for Medical Services, Ministry of Health , on Thursday 29th February, 2024 Kuto zimepangwa kwa uzuri zikiashiria sherehe na matumaini mapya kwa watoto wasio sikia.

Ni mlango wa darasa au jengo lo shule ukiwa na sticker iliyoandikwa chemistry lab, biology lab , maandishi hayo yanaonyesha kuwa mlango huu unaelekeza kwenye maabara inayotumika kwa masomo ya kemia na biolojia, sticker hiyo imebandikwa vizuri juu au katikati ya mlango ukiwezesha wanafunzi na walimu kutambua kwa urahisi mazingira yanayoonekana kuwa ya shule au taasisi ya elimu, ikionyesha maandalizi ya kufundisha masomo ya sayansi kwa vitendo.

Ubao mweupe katika darasa la chekechea unaonesha maandishi ya herufi za alfabeti yakiwa yameandikwa kwa mwandiko mkubwa na mweupe. Somo linaonekana kuwa la Kiswahili, labda likihusu kujifunza herufi au kuunganisha silabi. Juu ya ubao kuna rula ya rangi ya machungwa iliyowekwa upande moja, huenda ikitumika kupima mistari au kusaidia katika uandishi. Mazingira ya darasa ni ya kufundishia watoto wa umri mdogo kwa njia rahisi na ya kuvutia.

Ni darasa la kisasa limepangwa vizuri. Likiwa na viti ambavyo vimeunganishwa moja kwa moja na meza mbele yake. Kila kiti kina sehemu ya chini ya kuweka vitabu, daftari na vifaa vingine vya mwanafunzi. Meza ziko safi na zimetengenezwa kwa mbao au plastiki ya kisasa. Madirishani kuna paziwa zilizo ninginizwa zikiongeza muonekano mzuri wa darasa. Mwanga asili unaingia ndani kupitia madirisha iliyofunguliwa nusu.

Bango limetundikwa likiwa na mshale unao elekeza upande wa ofisi ya shule ya upili. Maandishi yanasomeka wazi, high school office . Ni njia rahisi ya kusaidia wazazi, wanafunzi na wageni kupata huduma bila kuchanganyikiwa,

Picha inaonYesha ukurasa wa kitabu cha shule ya msingi unaozungumzia sheria ya usafi na uongozi. Una michoro au chati yenye maandishi kama, oga kila siku, tumia sabuni safi, fua nguo zako mara kwa mara na kata kucha zako. Watoto wamechorwa wakiteteleza haya. Mmoja anaoga mwingine ananawa mikono na mwingine anajipaka mafuta katika chati hii. Inalenga kuwafundisha watoto umuhimu wa kuwa na ngozi safi na afya bora.

Hii ni nakala ya masomo ya shughuli za mazingira kwa wanafunzi wa gredi ya pili chini ya mtaala wa umahiri au Competency Based Curriculum. Inalenga kuwafundisha watoto kuhusu usafi wa mazingira, matumizi sahihi ya bidhaa kama vyombo vya taka, miswaki na ndoo pamoja na umuhimu wa kuhifadhi mazingira kama vile kupanda miti. Kitabu hiki kimeandaliwa na Vintex Softcopy Publishers kwa ajili ya kuwasaidia walimu na wanafunzi kuelewa vizuri somo hili la mazingira.

Darasa tulivu lenye mpangilio mzuri, ubao mweupe umewekwa mbele ya darasa ukisubiri mwalimu kwandika mafunzo. Viti vya wanafunzi vimepangwa kwa mstari kila mmoja ikiwa na meza yake pembeni ya darasa kuna makabati madogo lockers ambayo wanafunzi hutumia kuhifadhi vitabu. Sakafu ni safi na mwanga unaingia kupitia madirisha ukifanya mazingira ya kujifunza yawe matulivu na yenye kuvutia.

Hapa ni darasa safi lililopangwa vizuri lenye viti na makabati madogo, lockers yaliyo mbele ya kila nafasi ya mwanafunzi. Juu ya baadhi ya makabati kuna karatasi zilizopangwa au kuachwa kwa ajili ya kazi za darasani. Dirisha la darasa hilo limefungwa kwa mapazia ya rangi laini. Yakiongezwa mandhari ya utulivu na umakini. Muonekano wa darasa unatoa picha ya mazingira bora ya kujifunzia yaliyo nadhifu na tulivu.

Mama mkenya mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa tayari kushiriki katika mchezo wa walemavu, hasa mchezo wa kurusha mshale. Amevaa jezi ya timu ya Kenya yenye rangi za bendera ya taifa. Pembeni yake mtu mmoja anaonekana akimsaidia , labda akifunga au kurekebisha kiti chake cha magurudumu ili kiwa imara kwa mashindano. Mama huyo anaonekana mwenye moyo wa ushindani na ujasiri, akijianda kwa makini kabla ya kurusha mshale wake.

Ukutani kuna karatasi yenye ujumbe muhimu unaosomeka, "msitu wetu hatima yetu." Inazungumzia umuhimu wa kulinda misitu kama vile misitu ya mvua, miongo na misitu karme. Maelezo haya yanakumbusha jamii kuwa misitu hutupatia hewa safi, mvua, makazi ya wanyama na hifadhi vya vyanzo vya maji. Bila misitu hakuna maisha.

Nancy Chelagat Koech ni mwanariadha wa Kenya mwenye ulemavu wa kuona, anayeshindana katika mbio za mita elfu moja mia tano daraja la T11,ameshinda medali ya fedha kwenye Paralympics ya Rio 2016 na shaba Tokyo 2020. Nancy ni mfano wa ushupavu akiwakilisha taifa kwa heshima kubwa katika mashindano ya kimataifa ya ParaAthletics

Karatasi za kuchorea za rangi mbalimbali kama nyekundu, manjano, waridi na buluu, zimehifadhiwa ndani ya mfuko. Inaonekana mwalimu anajiandaa kuvitumia kuandika au kuchora kitu cha kuvutia kwa wanafunzi. Hii ni njia bora ya kufundisha kwa ubunifu na kuwashirikisha watoto darasani.

Kuna maneno yamebandikwa kwenye ukuta, Hayo maneno yanasoma shuleni kwetu tunatii sheria, tunafanya kazi kwa ushirikiano na tunaheshimiana, tunafuata ndoto zetu kwa ushapavu na tunashindana kwa njia ya afya. Tunatii walimu na kufuata maelekezo yao, tunazingatia muda na kusema maneno madogo yenye maana kama vile, tafadhali, asante, pole, nisamehe, mungu akubariki. Hatujawai kukata tamaa kwa sababu hapa shuleni kwetu sisi ni familia.

Mwanamke mlemavu kutoka Kenya ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshikilia bango lililoandikwa Paris 2024 Qualified World Rowing. Amevaa jezi ya michezo yenye rangi za taifa ya Kenya, uso wake umejaa furaha na ushindi, ishara ya bidii na kujitolea kwake kwenye michezo ya para rowing. Hii ni fahari kwa Kenya kuona mbingwa kama huyu akiinuka na kushiriki Michezo ya Olimpiki ya Walemavu mwaka 2024 kule Paris.

Ni mwanamke mlemavu mwenye ujasiri na nguvu akiwa ndani ya gym .Amevaa fulana nyekundu ya Kenya yenye nemba ya Taifa .Ana mguu mmoja tu lakini anaonekana akifanya mazoezi kwa bidii na moyo wa ushindi .Mwili wake umejaa nguvu na azimio akionyesha kua ulemavu si kikwazo cha kufikia ndoto au kujieka vizuri kiafya .Mazingira ya gym yana vifaa mbali mbali vya mazoezi na mwanga mzuri wa ndani.

Madarasa yamejengwa katika mazingira safi na ya kijani kibichi, yakizungukwa na nyasi zilizokatwa vizuri. Kuta za darasa zimepambwa kwa michoro ya kuvutia, ikiwa ni pamoja na bendera ya Uganda. Mazingira haya yanatoa hamasa kwa wanafunzi kujifunza kwa furaha na utulivu.

Maabara ya kompyuta imepangwa kwa utaratibu mzuri. Kompyuta ziko juu ya meza ndefu za mbao, kila moja ikiwa na keyboard na mouse. viti vimeekwa mbele ya kila kompyuta tayari kwa wanafunzi au watumiaji kuketi na kufanya kazi. Mazingira ni safi na tulivu na taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha. Maabara hii ni sehemu muhimu kwa ajili ya kujifunza masomo ya tehama na mazoezi ya kitendo.

Mazingira safi na tulivu yanaonyesha sehemu ya kuchezea ya watoto. Kuna nguzo mbili zilizowekwa kwa ajili ya mlingoti wa bembea tayari kwa mchezo wa watoto. Eneo limejaa kijani kibichi na lina nafasi ya kutosha kwa watoto kukimbia, kucheza na kufurahia utoto wao. Ni sehemu salama na rafiki maendeleo ya kimwili na kijamii ya watoto.

Darasa zuri limechorwa mapicha ya safina ya miu kwenye ukuta likionyesha wanyama wawili wakiingia ndani. Mbele ya darasa kuna uwanja mzuri wenye nyasi zilizokatwa vizuri, unaoleta hali ya utulivu na usafi. Juu ya paa la darasa hilo kuna miti unaochanua maua ya manjano, vikiongeza uzuri wa mazingira ya shule. Ni mahali pa kujifunzia penye uzuri utulivu na ubunifu.

Mwogeleaji wa timu ya taifa ya Kenya akiwa pembezoni mwa bwawa la kuogelea amevaa kofia nyeupe ya kuogelea na hana miwani. Amejishikilia kwenye ukingo wa buawa huenda akiwa tayari kuanza mbioo au ameshaamaliza na kutoa ushindi. Uso wake unaonyesha utulivu na ari na mwili wake umejaa nguvu na maandalizi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha maandishi au mabango ya mashindano yakionyesha kuwa ni mashindano rasmi ya kuogelea na mshindi huyu ni Fahari ya Kenya.

Ni mwanamichezo kutoka Kenya akiwa kwenye mashua akiashiria katika mashindano ya mashua boat racing, ameketi kwa umakini ndani ya boti yenye makasia mawili akiyasukuma kwa nguvu na utaratibu. Amevaa jezi nyekundu ya Kenya iliyo na alama ya taifa akiakisi uzalendo na bidii ya kuileta taifa heshima. Mandhari ni ya mashindano ya kimataifa au taifa uenye mazingira ya bahari, ziwa au mto.

Asiya suluhu anaonekana akifanya mazoezi ya makini juu ya maji ya mto Oise. Katika kwenye boti au kifaa maalum cha michezo ya majini. Anavua kwa nguvu na umakini, huku maji yakitubuka kwa kasi nyuma yake. Mazingira ya mto hii ni ya utulivu yakiwa yamezungukwa na uoto wa asili. Ni mazoezi ya kujitayarisha kwa mashindano ya kimataifa

Ni mwanariadha kipofu kutoka Kenya akiwa ndani ya uwanja mkubwa wa mchezo, wakisimama taratibu akisaidiwa na kijana mwingine Mkenya. Wote wamevaa jezi za Kenya. Anasaidiwa, amemshika kwa ungalifu, akimwelekeza kwa utulivu kwenye majukwaa. Mashabiki kutoka mataifa mbalimbali wanaonekana wakiangalia kwa makini, huku mazingira yakionyesha kuwa ni katika nchi ya kigeni. Hii ni ishara ya mshikamano, heshima na kuungwa mkono kwa wanariadha wenye ulemavu.

Ni kompyuta aina ya dol, ikiwa imewekwa juu ya meza safi yenye rangi nyeupe. Kibodi ya kompyuta hiyo iko mbele, ikiwa imeunganishwa na kifaa kikuu. Mpangilio wa meza ni wa kisasa na nadhifu unaofaa kwa kazi za ofisini au kujifunzia. Mwanga wa chumba unaangaza vizuri eneo hilo, ikionyesha mazingira ya kazi yaliyo tulivu na yenye mpangilio mzuri.

Wesley Kimeli Sang ni mwanariadha wa Para-Athletics kutoka Kenya. Alizaliwa tarehe moja Machi mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne. Anashiriki katika mbio za mita elfu moja mia tano chini ya kipengele cha T46 , kinachowahusisha wanariadha kwenye ulemavu wa mkono. Wesley ana ulemavu kwenye mkono wa kulia ni mmoja wa wanariadha mahiri wanaowakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa ya watu wenye ulemavu.

Nyumba ya kifahari imejengwa kwa usanifu wa kisasa, ikiwa katikati ya mazingira safi na tulivu. Eneo la nje limefunikwa kwa nyasi za kijani kibichi zilizoandaliwa vizuri. Mbele ya nyumba kuna miti moja wa mnazi unaoinuka juu, ukiongeza uzuri wa mandhari. Mazingira haya yanatoa taswira ya utulivu, starehe na hadhi, ikionyesha maisha ya kifahari yaliyozingatia usafi na mpangilio bora wa mazingira.

Kijana mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu, amevaa vizuri kwa heshima, shati safi, suruali na vifungu. Kwenye mkononi au mapajani wake anabeba vitabu kadhaa vinavyoashiria kuwa anaelekea chuoni. Kijana anaonekana kuwa na utulivu na malengo, ukionyesha heshima hadhi na uwezo wa kujitegemea licha ya changamoto za kimwili.

Chati ya chekechea imebadikwa ukutani ikiwa na herufi kubwa na ndogo kutoka 'a' hadi 'z' ni rangi angavu na mchoro ya kuvutia inasaidia watoto kujifunza alafabeti kwa rahisi hii ni njia bora ya kukuza uelewa wa lugha ya tangu wakiwa wandogo.

Darasa lenye michoro ya kuvutia ya wanyama watatu, twiga, kangaruu na tembo kwenye ukuta wake wa nje. Mazingira ya darasa yanazungukwa na nyasi zilizolangaliwa vizuri na kukatwa kwa usafi, zikaonyesha utunzaji wa mazingira. Juu ya paa la darasa kuna mti wa kuvutia kwenye maua ya njano yaliyomea kwenye ukio wa kivuli cha asili na uzuri wa mandhari. Ni darasa linalovutia watoto likichanganya elimu na urembo wa mazingira ya asili.

Hellen Wawira ni mwanariadha kutoka Kenya aliyezaliwa tarehe kumi na tano aprili mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili. Anashindana katika mchezo wa powerlifting kwenye kipengele cha chini ya kilo arubaini na moja. Licha kukua na ulemavu wa Spina bifida, Hellen ameonyesha ushupavu mkubwa na kujitolea akiletea kenya sifa kwenye mashindano ya kimataifa, ni mfano wa ujasiri, bidii na nguvu za mwanamke wa kiafrika.

Mashindano ya olimpiki kwa ulemavu yanaendelea kwa kasi. Mkenya mmoja Kimani anaongoza mbio huku macho yake yakiwa yamefungwa kitambaa. Jina lake limeandikwa mbele ya fulana yake kwa herufi kubwa Kimani. Anaonyesha ujasiri, nguvu na matumaini makubwa. Hii ni ishara kwamba hakuna kisichowezekana kwa moyo wa ushindi.

Ni bango la kongamano la Kise likiwa na mwanaume aliyesimama mbele ya kipaza sauti akihutubia hadhira. Madhari ya nyuma linaonyesha maandishi ya mada kuu, Empowerment and Engagement in Potential of Children with Disabilities. Bango hilo pia lina nembo za washirika wa kongomano ikiwa ni pamoja na KISE, KICD na UNICEF.

Timu ya walemavi ya Kenya pamoja na makocha wao wamesimama kwenye uwanja wa soka wa wachezaji saba. Wamevaa sare rasmi wakiwa na viti vya maburuburu na kuonekana tayari kwa mechi au mashindano. Huu ni mfano wa ushupavu, ukipaji na matumaini kupitia mchezo.